Mtaalamu wa afya ya watoto, akiwa anagawa maziwa ya lishe kwa watoto waliopakatwa na wazazi wao, katika kongamano la lishe ya watoto.